Mimea ya mboga mbichi inalimwa kwa kutumia mfumo wa kiteknolojia wa hydroponiki. Maji na virutubisho vinasambazwa kupitia mabomba, bila matumizi ya udongo, katika mazingira ya vioo na paa la wazi.

Chumba hili linaonyesha mfumo wa kilimo cha kisasa wa kutumia teknolojia ya haidroponiki, ambapo mimea hulimwa kwenye mabomba bila udongo ndani ya chumba chenye kivuli maalumu.

Eneo hili ni ndani ya ghala kubwa inayotumiwa kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe. Mifugo wengi weusi na weupe wamepumzika au kusimama ndani ya vizimba vilivyotengwa. Mazingira haya hutoa makazi salama kwa ajili yao. Faida kuu ya mfumo huu wa ufugaji ni kuongeza uzalishaji wa maziwa.

Hili ni jumba la kukuza kuvu za rangi nyeupe, lina rafu kadha wa kadha ambazo zimegawanisha nafasi hii. Juu yake kunazo zingine ambazo zinaota. Stima imo humu ndani kwa minajili ya ukulima huu.

Hapa ni katika zizi la ng'ombe. Kundi hili kubwa la wanyama ambao wana rangi nyeusi na nyeupe, wako ndani ya kizimba wakila chakula.

Hili ni shamba lililojaa migomba ya ndizi. Matunda haya yamepangwa katika makundi makubwa. Mandhari inaonyesha safu ndefu ikionyesha wingi wa mazao. Eneo hili linaonekana kuwa lina rutuba inalofaa kwa kilimo cha ndizi.

Hili ni shamba kubwa ambalo linatumia mfumo wa umwagiliaji. Maji yanasambaa kwenye mitaro iliyopandwa mimea. Eneo hili la kilimo linaonekana kuwa na mazao machanga ambayo yanahitaji maji. Njia hii ya umwagiliaji inahakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaowekwa shambani ili kusambaza maji moja kwa moja kwa mizizi ya mimea. Teknolojia hii hupunguza upotevu wa rasilimali na kuongeza ufanisi wa matumizi ya maji. Inasaidia kuongeza uzalishaji kwa kudhibiti unyevu wa udongo kwa kiwango sahihi. Pia hupunguza ukuaji wa magugu, kwa kuwa maeneo yasiyo na mimea haya mwagiwi.

Shamba hili kubwa limepandwa kwa mistari ya mazao na kumwagiliwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mitaro. Mimea inaonekana kuwa katika hali nzuri ya ukuaji.

Hili ni shamba lililotayarishwa vizuri na kupandwa mahindi. Baadhi ya mahindi haya yameota. Limewekwa mfumo wa kiteknolojia wa umwangiliaji wa maji kutumia mabomba yanayonyunyiza maji kupitia vishimo vidogo vilivyotobolewa.

Hili ni shamba kubwa sana lenye udongo mweusi uliyo na rotuba. Kuna mimea inayokuzwa hapa kwa njia ya teknolojia ya umwagiliaji wa maji kutumia vinyunyuzio.

Hili ni shamba kubwa lililopandwa mimea ambapo mfumo wa kiteknolojia wa umwangiliaji wa maji umeendeshwa. Maji yanatoka kwenye bomba refu jeupe yakimwangilia mazao. Mimea inaonekana kustawi vizuri chini ya uangalizi huu.

Hapa mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonyeshwa. Maji yanatoka kwenye bomba dogo yakilowesha ardhi moja kwa moja. Njia hii husaidia kuhifadhi maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha. Udongo unaonekana kuwa mwekundu labda ni aina ya udongo tifu tifu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji yanamwagika moja kwa moja kwenye udongo karibu na mimea. Mbinu hii hutumia mabomba yenye matundu madogo yanayotoa maji kidogo kidogo. Lengo lake ni kupunguza upotevu wa maji na kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha. Utaratibu huu ni bora kwa bustani na mashamba hasa katika maeneo yenye ukame

Hili ni shamba lililotayarishwa na kupandwa chakula. Limewekwa mfumo wa kiteknolojia wa umwagiliaji wa maji kutumia mabomba yanayonyunyiza maji kupitia vishimo vidogo vilivyotobolewa.

Mashine kubwa inanyunyizia maji shamabani utaratibu huu unasaidia mazo kukua vizuri kwa kupata unyevu wa kutosha. Mfumo huu wa umwagiliaji huzunguka katikati ya shamba kuhakikisha kila eneo linapata maji. Teknolojia hii ni muhimu hasa maeneo enye ukame.